Picha inaonyesha ndizi za rangi ya kijani, ishara kwamba bado hazijaiva, zina ngozi gumu na hutumiwa kupikwa au kuwachwa zipevuke kabla ya kuliwa mbichi.

Mzee mmoja ameketi chini akiwa anakamua ng'ombe kwa mikono yake. Anaonekana mwenye uzoefu akifanya kazi hiyo kwa utulivu na umakini. Picha hii inaakisi maisha ya kijijini. Maisha ya kila siku ya wafugaji na umuhimu wa maziwa kama chanzo cha lishe na kipato.

Wanaume wawili wanaonekana wakiosha ng'ombe kwa maji mmoja akimwagilia maji na mwingine akisugua ngozi yake. Tukio hili linaonyesha utunzaji wa mifugo usafi wa mazingira na uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama wa kufugwa.